Muonekano wa nje ya mashine ya kutolea pesa, maarufu kama "ATM", iliyopo kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali za kutolea pesa kwa wateja wanaohitaji huduma hiyo.

Muonekano wa mapokezi ya benki ukionesha mtoa huduma wakike pamoja na wateja mbalimbali wakiendelea kupata huduma za kifedha kutoka kwenye benki hiyo.

Tangazo la benki linalo hamasisha utengenezaji wa kadi za kielektroniki za kutolea huduma mbalimbali za fedha kwenye ATM au mabanda ya kutolea fedha za benki mbalimbali.

Mwanamke mmoja akionekana kushika kinasa sauti akiendelea kufanya matangazo ya benki iitwayo absa, benki inayotumika kutoa huduma mbalimbali za kifedha.

Muonekano wa ndani ya benki ya 'absa benki' inayotumika kutoa huduma za kifedha ikiwemo mikopo na huduma nyinginezo, ukimuonesha mhudumu wa benki hiyo pamoja na mwanaume mwingine.

Muonekano wa nje ya benki ya Afrika au "Bank of Africa". Benki inayotumika kutoa huduma mbalmbali za kifedha kwa wateja mbalimbali.

Muonekano wa nje ya benki itoayo huduma mbalimbali za kifedha, ikiwemo kutuma na kuhamisha fedha, pamoja na kutoa mikopo iitwayo "equity bank".

Muonekano wa ndani ya baa, sehemu inayotumia kutoa huduma mbalimbali za starehe kama vile unywaji wa pombe, nyama, muziki, pamoja na huduma mbalimbali za starehe.

Muonekano wa ndani ya jengo la baa likionyesha watu mbalimbali wakike na wakiume wakiendelea kupata burudani ndani ya jengo hilo la baa.

Muonekano wa ndani ya baa sehemu ya kutoa huduma ya vinywaji na chakula mbalimbali, ikimuonesha mhudumu wa kike akichukua baadhi ya maagizo ya wateja mbalimbali katika baa hiyo.

Muonekano wa ndani wa jengo la baa, sehemu inayoweza kutoa huduma mbalimbali za starehe, ikiwemo wauzaji wa pombe, vyakula, pamoja na muziki.

Muonekano wa ndani ya baa ukionyesha mhudumu wa baa hiyo akiandaa kinywaji kwa kutia kwenye glasi kwa ajili ya kumuhudumia mteja alie agiza kinywaji hicho.

Muonekano wa ndani ya jengo kubwa la baa sehemu inayotumika kutolea huduma mbalimbali za starehe pamoja na burudani, ikionesha watu mbalimbali wa jinsia ya kiume na ya kike wakiendelea kupata huduma ndani ya baa hiyo.

Meza yenye vinywaji vya aina mbalimbali vya pombe vinavyopatikana ndani ya baa eneo linalotumika kutoa huduma ya vinywaji mbalimbali, mziki pamoja na shughuli zingine za starehe.

Muonekano wa ndani ya duka la kisasa la wauzaji wa magari likionyesha magari mawili kadhaa na mashine mbalimbali za kuinulia magari katika duka hilo.

Gari la mtu binafsi likionekana kufunguliwa milango kwa ajili ya kuonyesha mteja, anayehitaji huduma ya kuuziwa gari kutoka kwa wafanyabiashara wa magari.

Gari kubwa, aina ya predo , likiwa kimepakiwa vizuri, kwaajili ya maonyesho kwa wateja wanaohitaji huduma ya kuuziwa magari kutoka kwa wafanyabiashara wa magari.

Muonekano wa eneo la maegesho la magari linalomilikiwa na wafanyabiashara wauzaji wa magari yaliyotayari kwa kuuzwa kwa wateja mbalimbali wanaohitaji huduma hiyo.

Muonekano wa nje ya duka la wafanyabiashara ya magari, ukionyesha wanaume wawili wakikabidhiana gari baada ya mauzo.

Gari dogo linalotumika kwa usafiri binafsi likionekana kufunguliwa milango kwa ajili ya kuonyesha kwa wateja mbalimbali, wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwa wafanyabiashara ya magari.

Duka maalumu kwa ajili ya biashara ya uuzaji wa magari kwa wateja wanaohitaji huduma ya kuuziwa magari.

Muonekano maalumu wa sehemu ya kufanyia biashara ya ununuzi wa magari ya kampuni iitwayo Yundai.

Muonekano wa duka la bidhaa mbalimbali za maziwa, ukionyesha wateja mbalimbali wa jinsia ya kiume, wakisubiri kupata huduma ya bidhaa mbalimbali za maziwa.

Muonekano wa nje ya banda la kufanyia biashara ya bidhaa mbalimbali za maziwa, ukinyumbulisha mtu mmoja wa jinsia ya kiume anayeelekea kuwa mteja wa bidhaa hizo.

Muonekano wa nje wa duka linalotumika kutoa huduma ya kuuza bidhaa mbalimbali za maziwa kwa wateja mbalimbali wanaohitaji huduma hiyo. Duka hili hufahamika kwa jina maarufu kama “ATM” ya maziwa.

Muonekano wa nje ya duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali za maziwa linalofahamika kwa jina la Kanani freshi "milking atm".

Muonekano wa nje ya duka linalotumika kufanya biashara ya bidhaa mbalimbali za maziwa, pamoja na vitafunwa vingine kama vile mikate.

Muonekano wa ndani ya duka la kutoa huduma ya bidhaa za maziwa, likimuonyesha mtoa wa huduma ndani ya duka hilo akiendelea kufanya usafi ndani ya duka hilo.

Muonekano wa ndani ya duka, linalojumuisha mashine ya, utoaji wa huduma ya bidhaa za maziwa, maarufu kama "ATM ya maziwa", pamoja na friji zinginezo za vinywaji vingine.

Muonekano wa friji ama jokofu linalotumika kwa kuhifadhia pamoja na kutunzia bidhaa mbalimbali za maziwa zilizo tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji huduma hizo.

Friji ama jokofu linalotumika kwa kuhifadhia na kutunzia bidhaa mbalimbali za maziwa, ambazo zipo tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji huduma hiyo.

Friji la bidhaa mbalimbali la maziwa au "ATM", ya maziwa linalotumika kuhifadhi bidhaa mbalimbali za maziwa kwa ajili ya biashara ya bidhaa hizo.

Banda maalumu linalotumika kubebea pamoja na kutunzia bidhaa mbalimbali za maziwa katika biashara hiyo ya kuuza bidhaa mbalimbali za maziwa.

Muonekano wa nje wa duka la kufanya biashara ya bidhaa mbalimbali za maziwa, ukionesha eneo hilo kuwa wazi tayari kwa kutoa huduma hiyo ya bidhaa za maziwa.

Muonekano wa jokofu ama friji linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa mbalimbali za maziwa ambazo zipo tayari kwa kununuliwa na wateja wanaohitaji huduma hizo.

Mteja wa huduma ya bidhaa za maziwa akiendelea kupata huduma ya bidhaa hizo kutoka kwenye friji ama "ATM ya maziwa".

Wateja mbalimbali wa bidhaa za maziwa (wa kike kwa wa kiume) na marika tofauti, wakiwa kwenye foleni ya kusubiri huduma kutoka kwenye mashine ya kutolea bidhaa za maziwa, hali maarufu kama "ATM" ya maziwa.

Muonekano wa nje ya duka linalotumika kutoa huduma ya bidhaa mbalimbali za maziwa, ukionyesha duka hilo kuwa wazi tayari kupokea wateja wanaohitaji huduma ya bidhaa mbalimbali za maziwa.

Muonekano wa mashine ya kutolea huduma ya bidhaa ya maziwa, maarufu kama "ATM ya maziwa", ikionekana kuwa katika mojawapo ya maduka, tayari kwa kutoa huduma ya bidhaa za maziwa.

Muonekano wa nje ya duka la bidhaa za maziwa ukionyesha baadhi ya wateja, wawili wa kiume na mmoja wakike, wakiendelea kupata huduma ya bidhaa za maziwa.

Friji ama jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia na kutunzia bidhaa mbalimbali za maziwa kwa ajili ya kufanya biashara ya bidhaa hizo za maziwa.

"ATM ya maziwa", ama friji, ama jokofu linalotumika kuhifadhi bidhaa mbalimbali za maziwa kwa ajili ya shughuli ya biashara ya bidhaa za maziwa.

Muonekano wa nje ya duka, linalotumika kutoa huduma ya bidhaa mbalimbali za maziwa maarufu kama ''ATM ya MAZIWA'', likiwa wazi kwaajili ya kutoa huduma ya bidhaa za maziwa, kwa wateja wanaohitaji huduma hiyo.

Muonekano wa nje ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa, duka ambalo hutumiwa kutoa huduma ya bidhaa za maziwa kwa wateja mbalimbali wanaohitaji huduma ya bidhaa hizo.

Muonekano wa nje wa duka la bidhaa za maziwa, ikimuonyesha mtu mmoja wa jinsia ya kiume akiingia ndani ya duka hilo kupata huduma ya bidhaa za maziwa.

Mteja wa bidhaa za maziwa akipata huduma ya bidhaa hizo kutoka kwenye mashine ya utoaji wa bidhaa za maziwa, maarufu kama ATM ya maziwa.

Muonekano wa friji ama jokofu ama "ATM" ya maziwa, inayotumika kuhifadhi na kutunzia bidhaa mbalimbali za maziwa, kwa ajili ya kufanya biashara ya bidhaa hizo.

Muonekano wa nje wa duka la kutoa huduma za bidhaa mbalimbali za maziwa, ukimuonyesha mtu mmoja aliyesimama nje ya duka hilo akisubiri, kupata huduma ya bidhaa hizo za maziwa.

Friji ama jokofu linalotumika kuhifadhia na kutunzia bidhaa mbalimbali za maziwa, ili kufanya biashara ya kutoa bidhaa hizo za maziwa kwa wateja mbalimbali.

Muonekano wa mashine au ATM ya maziwa, inayotumika kutoa huduma ya bidhaa za maziwa kwa kuingiza shilingi, ili kuweza kupata bidhaa za maziwa.

Mwonekano wa nje wa jengo kubwa la ghorofa, linalo jumuisha maduka mbalimbali , likiwemo duka linalotoa huduma ya bidhaa mbalimbali za maziwa.

Muonekano wa nje ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa, ukionyesha wateja mbalimbali wa jinsia tofauti wakiendelea kusubiri kupata huduma ya kuuziwa bidhaa za maziwa.

Muonekano wa nje ya duka la bidhaa za maziwa linalofahamika kama ''KIENI DAIRY PRODUCTS'', linalojumuisha wateja wawili (mwanamke na mwanaume) tayari kwa kupata huduma ya bidhaa za maziwa.

Friji ama jokofu linalotumika kwa kazi maalumu ya kuhifadhi na kutunza bidhaa mbalimbali za maziwa zilizopo tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji huduma hiyo.

Muonekano wa nje ya duka linalotumika kufanya biashara ya uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwemo yogati, chiizi, pamoja na maziwa yenyewe.

Muonekano wa nje katika duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa, ukijumuisha wateja mbalimbali wakisubiri huduma ya kuuziwa bidhaa za maziwa.

Duka maalumu la bidhaa za maziwa lenye jokofu, la kutunzia na kuhifadhi bidhaa hizo za maziwa.

Muonekano wa nje ya duka, linalofahamika kama (mavo dayari). Duka linalotumika kutoa huduma ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Muonekano wa nje ya duka la bidhaa za maziwa, ukimuonyesha mmoja wa wahudumu wa kike katika duka hilo, linalofahamika kama Mikunguni milki baa.

Jokofu au friji linalotumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali za maziwa, katika biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa.

Muonekano wa ndani ya duka la samani ukionyesha baadhi ya samani kama vile viti ambavyo viko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaohitaji samani hizo.

Muonekano wa ndani ya duka la bidhaa za samani unaojumuisha bidhaa mbalimbali za samani, ikiwemo: viti, makochi, meza pamoja na bidhaa nyingine za samani; katika duka hilo la bidhaa za samani.

Muonekano wa ndani wa duka la biashara ya samani, yaani fanicha, ukionyesha baadhi ya bidhaa hizo kama vile; viti pamoja na meza ambavyo vipo tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji.

Muonekano wa ndani ya duka la bidhaa za samani au fanicha, ukionesha bidhaa mbalimbali za samani kama vile: vitanda, makochi na bidhaa nyinginezo za samani.

Muonekano wa meza kubwa iliyoundwa kitaalamu inayopatikana ndani ya duka la wafanyabiashara za samani, na inayoendelea na matengenezo ili kukamilika kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya mteja wa meza hio.

Muonekano wa nje ya duka la wafanya biashara wa bidhaa za samani ikiwemo makochi, viti, meza na samani nyinginezo, lililotayari kuhudumia wateja wanaohitaji samani mbalimbali.

Muonekano wa duka la wafanya biashara wa samani ukijumuisha fundi mtengenezaji wa samani hizo; akiendelea na shughuli zake za utengenezaji wa samani kwa ajili ya mauzo.

Muonekano wa nje wa duka la wafanyabiashara wa thamani au funicha, ukionyesha baadhi ya bidhaa za samani, kama vile makochi ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaohitaji.

Muonekano wa nje ya duka la wafanyabiashara wa samani au fanicha liitwalo "funiture palace", duka linalotumika kuuza aina mbalimbali ya samani ikiwemo meza, viti na samani nyinginezo.

Muonekano wa duka la bidhaa za samani au fanicha, ukionesha bidhaa za samani kama vile; viti na meza vilivyo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaohitaji bidhaa hizo.

Muonekano wa ndani ya duka la wafanyabiashara wa samani au fanicha ukioneshwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile: makabati, makochi pamoja na viti vilivyotayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji huduma hiyo.

Muonekano wa viti kadhaa, vilivyo kamilishwa na watengenezaji na wafanyabiashara wa samani au fanicha. Zilizo tayari kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Mwonekano wa ndani ya hoteli ukionyesha mteja wa kike pamoja na watoto wawili, wakiendelea kupata huduma mbalimbali ndani ya hoteli hiyo, ambayo inajumuisha samani mbalimbali za gharama ikiwemo meza pamoja na viti.

Muonekano wa eneo la mapokezi katika mojawapo ya hoteli, sehemu inayotumika kupokea wageni mbalimbali wanaohitaji huduma mbalimbali za hoteli husika.

Mrundikano wa ndani wa duka la kawaida. Duka linalotumika kutoa huduma ya kununua bidhaa mbalimbali za mahitaji ya kawaida, likijumuisha mtoa hudumu wa kike ndani ya duka hilo.

Muonekano wa soko la bidhaa mbalimbali, ukimuomyesha mfanyabiashara wa kiume akiendelea na shughuli zake za uuzaji wa bidhaa hizo, ikiwemo: nyanya, ndizi, mananasi pamoja na bidhaa nyinginezo, zinazopatikana katika soko hilo.

Muonekano wa soko la bidhaa mbalimbali likionyesha watu mbalimbali, wafanyabiashara pamoja na wateja, na bidhaa mbalimbali za mazao, ikiwemo mchele na bidhaa nyingine katika soko hilo.

Wafanyabiashara mbalimbali wakiwa katika soko kubwa, wakiendelea na utoaji wa huduma za uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo mchele, mboga mboga, matunda na bidhaa nyinginezo.

Muonekano wa ndani ya soko la kuuza bidhaa mbalimbali ikijumuisha watu mbalimbali wakike kwa wakiume, wakipata huduma ya kununua bidhaa mbalimbali katika soko hilo.

Muonekano wa soko kubwa la bidhaa mbalimbali ukionyesha wanawake na wafanyabiashara wengineo wakiendelea na shughuli za biashara ya uuzaji wa mazao mbalimbali ikiwemo mahindi, ndizi, vitunguu na mazao mengine.

Muonekano wa mfanyabiashara wa biashara ya matunda mbalimbali ikiwemo machungwa, ndizi, matikiti pamoja na matunda mengine, akiendelea na shughuli zake katika soko.

Mfanyabiashara wa jinsia ya kike, akiendelea na shughuli zake za kila siku, za uuzaji wa zao la nyanya katika soko kubwa na bidhaa mbalimbali.

Muonekano wa soko kubwa la bidhaa mbalimbali, likijumuisha wafanyabiashara pamoja na wateja mbalimbali wakiendelea na shughuli zao, katika somo hilo.

Wafanyabiashara mbalimbali wa jinsia ya kike wakionekana kuendelea na shughuli ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo nyanya, vitunguu na kabichi katika soko kubwa la bidhaa mbalimbali.

Muonekano wa wafanyabiashara wanawake katika soko wakionekana katika shughuli zao za uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo: vitunguu, karoti, na bidhaa nyingine.

Wafanyabiashara mbalimbali pamoja na wateja wakiwa katika soko wakiendelea na shughuli za kubadilishana bidhaa ikiwemo mihogo, viazi vitamu, nyanya, pamoja na bidhaa nyinginezo.

Muonekano wa ndani ya benki ndogo, almaarufu kama maikrofainensi. Ukimwonyesha mmoja wa wafanyakazi wa benki hiyo, akiendelea na shughuli zake za kila siku, za utoaji wa huduma za kifedha.

Muonekano wa mazingira ya nje ya nyumba kubwa ya kupangisha inayotumika kwa ajili ya biashara ya nyumba zisizo hamishika, alimaarufu kama ''real estete.''

Mwonekano wa bango lenye tangazo la mauzo ya mali isiyohamishika, linalojumuisha namba za simu za mmiliki wa mali hiyo isiyohamishika.

Muonekano wa ndani ya nyumba isiyohamishika yaani "Real estate. Ukimwonyesha muhudumu pamoja na mteja wakijadiliana maswala mbalimbali kuhusu biashara hiyo.

Muonekano wa ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali likionyesha bidhaa aina ya pochi yenye muonekano mbalimbali

Muonekano wa ndani ya duka la nguo, duka linalojumuisha midoli mbalimbali inayotumika kuonyesha sampuli mbalimbali za nguo zinazopatikana kwenye duka hilo.

Muonekano wa ndani ya duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali, ikiwemo nguo, linaloonesha aina tofauti tofauti za nguo zilizo tayari kuuzwa kwa wateja wanaohitaji bidhaa hizo.

Muonekano wa ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali, likionyesha baadhi ya wateja wa jinsia tofauti na rika tofauti wakiendelea kupata huduma mbalimbali katika duka hilo.

Muonekano wa ndani wa duka kubwa la kisasa, likionyesha bidhaa mbalimbali za nguo katika mpangilio mzuri, zikiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa na wateja wanaohitaji bidhaa hizo.

Muonekano wa ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali likionyesha nguo zilizopangiliwa ndani ya duka, zililzo tayari kwa mauzo kwa wateja wanaohitaji bidhaa hizi.

Muoenakano wa ndani ya duka la kuuza bidhaa za nguo, ukionyesha mpangilio mzuri wa bidhaa hizo tayari kwa mauzo, kwa wateja mbalimbali wanaohitaji huduma za bidhaa hizo.

Muonekano wa ndani ya duka kubwa la bidhaa ukionyesha nguo mbalimbali, zilizotundikwa kwa mpangilio maalumu tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji nguo hizo.

Muonekano wa ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali likionesha watu mbalimbali wakike kwa wakiume ,wakiendelea kuchagua bidhaa mbalimbali za viatu ndani ya duka hilo kubwa la kisasa.

Muonekano wa mteja wa kike katika duka kubwa la bidhaa mbalimbali, maarufu kama supa maketi akiendelea kuchagua bidhaa mbalimbali zinazokidhi mahitaji yake.

Muonekano wa ndani ya duka kubwa la kisasa, unaojumuisha bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu pamoja na ndala, tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji huduma hizo.

Muonekano wa ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali, maarufu kama supamaketi, ukionyesha vinywaji mbalimbali vilivyo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Muonekano wa ndani ya duka kubwa, duka la bidhaa mbalimbali maarufu kama supermarket ikionyesha mpangilio wa bidhaa mbalimbali za vinywaji zilizo tayari kwa kuuzwa.

Wateja mbalimbali wa jinsia tofauti wakiendelea na shughuli ya kununua bidhaa za vitafunwa ndani ya duka kubwa la kisasa almaarufu kama(super market).

Muonekano wa ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali, maarufu kama "Supermarket" ukionyesha mteja ameshika bidhaa mojawapo katika duka hilo.

Muonekano wa bidhaa mbalimbali za vinywaji, zilizopangiliwa katika mpangilio mzuri katika duka kubwa la bidhaa mbalimbali, alimaarufu kama supamaketi.